Gari nyingi zimeegeshwa kwenye nyasi 𝑧𝑖𝑙𝑖𝑧𝑜𝑠ℎ𝑒ℎ𝑒𝑛𝑖 rangi ya kijani moja yao ikiwa yenye rangi nyeusi huku miti mirefu mizuri ikiwa imezunguka maeneo hayo pia kuna mwanamke anayeonekana kwa umbali.

Kwenye jumba kilicho na ukuta juu yake imefunikwa mabati yapo magari ambayo yameegeshwa ya rangi tofauti, ikiwepo nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Kwenye jalada uko mchoro wa pikipiki na maandishi kama yafuatayo, Motorbike Insurance, Anziano Insurance Agency, 1 Year TPO, Cash 4000, 6 Months, Cash 2500.

Mikono miwili iliyo salimiana, mmoja akiwa anampatia funguo ya gari mwenzake aliyevalia shati ya jivu. Nyuma yao ipo gari ya rangi nyeupe.

Kwenye chumba cha makavazi kumeekwa bidhaa nyingi ikiwemo michoro ya wanyamapori kama ifuatavyo punda milia, chui, swara, kifaru.

Kiganja kinaonekana kushikilia simu na kutumia matumizi ya mpesa, ambapo mbele yake lipo bango lililoandikwa maneno yafuatayo, lipa na mpesa.

Kwenye jalada upo mchoro wa mwanamke aliyevalia rinda lekundu akiwa na mimba. Baadhi ya maandishi yaliyoandikwa ni kama yafuatayo, Cover Bora, Quality Hospital Cover, Meets Affordable Budget Friendly Maternity Cover.

Mlango uliopakwa rangi ya kijani, uko na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe yanayosomeka, M-pesa. Huku mwanaume aliyevalia surupwenye ya rangi samawati, amesimama kwenye duka linaloitwa, New General.

Magari ni mengi makubwa kwa madogo yenye rangi tofauti yamesimamishwa kwenye maegesho huku kando yake kukiwa na nyumba kubwa iliyopakwa rangi nyeupe iko na milango mikubwa na madirisha mingi.

Kwenye kibanda cha kuuzia mboga zipo bidhaa kama vifuatavyo viazi, karoti, nyanya, ndizi zikiwa zimefungwa juu kutumia kamba.

Kwenye maegesho yapo magari mengi ya rangi tofauti, ikiwemo meupe, meusi, na ya rangi ya samawati.

Kwenye jumba kuu lililo linawaka mataa juu ya dari limejengwa na vioo, yapo magari yaliyowekwa kwenye maegesho ya rangi tofauti ikiwemo ya miundo tofauti kama BMW.

Kwenye uwanja ulio na rangi ya kijani kibichi, zipo gari zilizoegeshwa. Na watu ambao wametangamana, mwengine akiwa amekaa chini na kujifunika nguo.

Kwenye jalada upo mchoro wa mtu aliyevalia kofia na maandishi yanayosomeka yafuatayo, Mayfair Contractors All Risks, From Blueprint to Reality.

Bango inayoonyesha mwanamume akiwa amesimama na kukunja mikono yake. Amevalia suti na rangi nyeusi, amesimama mbele ya nyumba. Huku mandishi yanayosomeka, House insurance. We provide our best services.

Inje ya nyumba iliyojengwa ndani ya ukuta mweupe na geti la rangi ya samawati, ipo gari lenye muundo wa TX nyeusi, ipo na plate namba lianza kwa herufi KDK.

Ndani ya mwavuli, wapo samaki waliopagwa kulaliana, na mwanamke mmoja anaoneka kushika sahani ya chuma na ako na pesa mkononi mwake.

Kwenye chumba cha kupendeza juu ya dari kukiwa kumewakishwa mataa na magari chini yake yakiwa kwenye maegesho meusi kwa meupe.

Kwenye jalada la Jubilee Health Insurance, yupo mama anayetabasamu akiwa amekunja mikono yake, na yapo maandishi kama yafuatayo, Introducing Cover Bora Medical Cover live free. Affordable hospitalization cover, for as low as cash 500 a month.

Kwenye meza ya rangi ya zambarau zipo noti za thamani ya shilingi elfu moja ya Kenya. Upande wa nyuma upo mjengo mkubwa wa KICC.

Kwenye mandhari ya sokoni, kibanda kimoja kilichojazwa kimebeba nguo, vitunguu saumu, pilipili, vitunguu maji, mahindi, na mtu mmoja aliyevalia kofia anatabasamu.

Kwenye chumba kilichojengwa na vyuma na juu likiwa ni paa la makuti. Chini yake ni magari yanayotengenezwa, moja likiwa la rangi nyeupe na mengine ya manjano. Nyuma yake imeandikwa lugha ya kichina.

Kwenye duka lililojaa bidhaa za kitamaduni zilizochongwa kutumia mbao kama ndovu, dini za Kimaasai, ngao.

Kwenye mazingira ya sokoni, mavazi yenye rangi tofauti yakiwa yanauzwa. Mwanamke mmoja anaonekana kwa mbali akiwa amesimama tayari kununua mavazi haya.

Viganja viwili vimeshikilia noti nyingi za elfu moja za Kenya, juu yake ikiwa ni michoro ya raisi wa kwanza wa Kenya, mzee Jomo Kenyatta.

Kwenye jalada, kiko kioo cha gari, kinacho onyesha mlolongo wa magari. Ndani yake na maneno yako yaliyoandikwa kama yafuatavyo, Motor Insurance. Fast Simple Reliable and Affordable.

Kwenye mazingira ya sokoni, uchafu unaonekana kutapakaa kila mahali huku bidhaa mbali mabali zikiwemo kabeji zikiwa zinauzwa watu wengi wamesimama wengine wakiwa wameketi.

Kwenye bango, watu watatu wanaonekana. Huku wawili wakiwa watu wazima, na mtoto mdogo. Pia kuna maandishi yanayosomeka, Health Insurance, We guide you step by step.

Kwenye jumba zuri linalowaka mataa ubavuni na juu ya dari, lipo gari lenye rangi nyeupe na miguu nyeusi limeegeshwa.

Kwenye bango lililo rangi ya samawati. Mwanaume mmoja anaonyesha tabasamu kwenye paja la uso wake pia amevalia saa kwenye mkono wake akiwa ameshikilia simu. Kuna mahandishi inayosomeka, Do You Know We Can Verify Your Insurance Certificate.

Kwenye mazingira ya sokoni magari mawili yaliyo rangi nyeupe yameegeshwa kando huku bidhaa zinazoonekana ikiwemo mikoba, nguo na shati kuna mwavuli umesimama

Ndani ya chumba kilichojengwa vizuri, juu ikiwa ni dari ambalo linawaka mataa, liko na rangi nyeupe. Chini yake ni gari aina ya, TX, nyeusi iliyo mpya.

Kwenye maegesho ya magari mengi moja likiwa na pleti namba ya KDA 650E limeandikwa, Progressive Credit, Quick Flexible Loans.

Kwenye jalada ipo mchoro wa nyumba uliovishwa kofia ya rangi nyekundu na maneno kama yafuatayo Lets Go home Insurance, Unbeatable home and Insurance in Kenya.